Dawa ambayo inatumika kwa mifugo kama vile; ng'ombe, mbuzi, kondoo, ikiwa imeifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi nyeupe, nyingine ikiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia kwa kutumia plastiki, zote zikiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na matumizi yake.

Dawa ya mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo, farasi, ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, ili zisiweze kuharibika kiurahisi, ambapo ina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, pamoja na picha za wanyama wa kufugwa.

Dawa kwa ajili ya mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo, ikiwa imehifadhiw akatika chupa ndogo na kufungwa vizuri, kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa kwa ajili ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo ambayo imehifadhiwa katika chupa mbili ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, kukiwa na sindano maalumu ambayo inatumika kwa ajili ya uwasilishaji wa dawa hiyo pamoja na boksi linalotumika kuhifadhia chupa za dawa pamoja na sindano.

Dawa kwa ajili ya mifugo ya kumiminika ikiwa katika chupa dogo iliyofungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo. Mbolea hizo hupelekwa katika mashamba na kumwagwa ambapo huleta rutuba kwenye udongo na kusaidia mazao kukuwa.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zilizohifadhiwa kwenye chupa, nyingine zikiwa katika pakiti za plastiki, zimepangwa katika rafu za mbao zilizopo katika duka hilo.

Dawa ambayo inatumika kwa wanyama wa kufuga kama vile mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo ambalo limetengenezwa kwa kutumia plastiki na kufungwa, ili visiweze kumwagika.

Vijana wawili wa kike na mmoja wa kiume, wakiwa ndani ya chumba ambapo wamebeba pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, zilizopo katika vifurushi na nyingine katika dumu dogo, nyuma kukiwa na bango linaloonyesha jina la kampuni iliyotengeneza bidhaa hizo.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lililopakwa rangi ya njano likiwa lina duka ambalo lina mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, juu kukiwa na bango ambalo limeandikwa kuwa pembejeo za kilimo zinapatikana katika duka hilo.

Dawa ya mifugo kama vile kondoo, mbuzi, farasi ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi ambalo limetengenezwa kwa karatasi ngumu, likiwa na maandishi yenye jina la dawa hio pamoja na picha mbalimbali za wanyama wa kufugwa.

Dawa ya mifugo ambayo imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kuitumia.

Dawa ya wanyama wa kufuga kama vile mbwa na paka ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri pembeni kukiwa na boksi ambalo lina maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Vijana wawili waliovaa mavazi ya rangi ya kijani wakiwa wanafanya shughuli ya uandaaji wa mbolea, iliyotokana na vinyesi vya wanyama ikiwa imehifadhiwa kwenye magunia, ili kupeekwa kutumika katika mashamba.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika makopo ya plastiki, nyingine zikiwa katika vifungashio vya plastiki, vilivyopangwa katika rafu za mbao zilizopo katika kuta duka hilo.

Dawa ya mifugo inayotumika kuua kupe au mbung'o wanaoishi katika ngozi au manyoya ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa nyeupe na kufungwa kwa mfuniko wa rangi mwekundu.

Dawa ya kumiminika inayotumika kwa wanyama wa kufugwa kama vile mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa katika chupa na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi ambalo lina maandishi, yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa ajili ya mbwa. Ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, ambalo lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na picha ya mbwa.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuua wadudu kama vile, kupe au mbung'o, ambao wanapenda kuishi kwenye ngozi au manyoya ya mifugo kama, Ng'ombe, kondoo na mbuzi. Ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ndogo na kufungwa vizuri.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zinazotumika katika mashamba yaliyopandwa zao la viazi pamoja na vitunguu peke yake ikiwa imehifadhiwa kwenye vifurushi vidogo vyenye ujazo tofauti ikianzia kilo kumi, ikifuatie ishirini na tano na mwisho kilo hamsini.

Dawa ya wanyama wa kufugwa ambao ni mbwa inayotibu maungio ya mifupa ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya zambarau, ikiwa na maandishi inayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Bango kubwa ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma, likiwa limepakwa rangi ya kijani na maandishi ya rangi nyeupe pamoja na njano. Likiwa linaonesha kuwa pembejeo za kilimo zinapatikana katika sehemu hiyo kwa bei ya jumla na rejareja.

Sehemu ya ofisi yenye meza ambayo imetengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia pamoja na viti viwili vya rangi nyeusi vya kukaa mtu mmoja mmoja. Mezani kukiwa na chupa zenye dawa za mifugo ambazo zina vibandiko vinavyoonyesha jina la dawa na matumizi.

Msichana akiwa amesimama katika duka ambalo linauza pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo zikiwa zimehifadhiwa katika rafu za mbao zilizopo kwenye duka hilo. Mezani kukiwa na vifurushi vidogo ambavyo vina pembejeo za kilimo.

Dawa ya kimiminika ambayo inatumika kwa wanyama wa kufugwa maalumu kwa mbwa na paka, ikiwa imeifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri iliisimwagike pembeni kukiwa na boksi ambalo lina maandishai yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya ndege kama vile kuku na njiwa ikiwa imeifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na maandishi yakionesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Wanawake wawili wakiwa katika shamba ambalo lina miti mingi ya mikahawa, wakiwa wanachuma matunda ya rangi ya kijani pamoja na nyekundu, wakiikagua kama ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao aina ya nyanya, ambalo kwajili ya biashara zikiwa za rangi ya kijani zimening'iniakutoka kwenye miche mirefu kipindi ambacho nyanya hizo zitaivaa, zitavunwa na kupelekwa sokoni kwajili ya kuuzwa.

Kijana wakiume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lililopandwa zao la tikiti maji akiwa ameshika kipande kilichokatwa ambapo ndani kumeiva vizuri tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa amechuchumaa katika shamba dogo akichimba shimo ambalo anapanda mgomba mfupi. Mgomba huo utakapokua utatoa ndizi katika mikungu na ndizi hizo hupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi ambapo wanafanya zoezi la uvunaji wa mahindi hayo ambayo hutumika kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi akiwa anayavuna kwa kuyafanyua kutoka kwenye mimea na kuyakusanya sehemu moja kisha kuyapangilia kwenye ndoo ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wa kike na kiume wakiwa wanafanya zoezi la kuchambua matunda ambayo yanatokana na zao la kahawa wakihifadhi yale mazuri kwenye ndoo ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke akiwa amesimama katika mashamba ambayo yamepandwa zao la mahindi, yakiwa yamevunwa na kumenywa, ambapo yametandikwa katika turubai, ili yaweze kupigwa na jua na kukauka, ndipo kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi vitamu. Wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuvichambua chini na kupangwa katika macrate ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wa kike na wakiume wakiwa katika shamba lililopandwa migomba mirefu ambayo imetoa mikungu mikubwa ya ndizi ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa, wakiwa wanatumia fito ndefu kuzuia migomba hiyo isilemewe na kuanguka.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi, vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa chini na kupangwa katika makundi madogomadogo, tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi, vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa chini na kupangwa katika makundi makundi, ambayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuviuza.

Kundi la watu wengi wa kike na wa kiume wakiwa wamejikusanya na kukaa katika sehemu iliyotandikwa turubai chini, kukiwa na matunda ya rangi nyekundu yatokanayo na miti ya kahawa ambayo inauzwa.

Magunia makubwa yaliopangwa kuwa ni zao la viazi na kufungwa juu kwa kutumia kamba, ili isimwagike vikiwa tayari kwa upakizwa kwenye gari nakupelwkwa masokoni ili kuuzwa.

Wanawake wakiwa wameketi katika mazingira yenye miti mingi ya kahawa, wakiwa wanachambua matunda yatokanayo na zao hilo wakihifadhi vizuri katika magunia na ndo ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la vitunguu, kukiwa na bomba refu linalotobolewa matunda madogo na kudondosha maji kwa njia ya matone, vitunguu hivyo vikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji kwa kuchimbua kutoka kwenye ardhi, na kupanga katika makundi ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wakike na wa kiume wakiwa wamebeba ndoo kubwa za rangi nyeusi ambazo zimejaa matunda ya mikahawa wakiwa wanamwaga chini ili kuzichambua na kupelekwa masokoni kwajili ya kuuzwa.

Zao la pilipili hoho zikiwa zimestawi vizuri kutoka kwenye miche mirefu ya rangi ya kijani. Pilipili hizo zikiwa za rangi ya njano na kijani zikiwa tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya, ambazo zimekuwa kutoka kwenye matawi ya rangi ya kijani, yaliyosimama yakifwata fito refu za miti na akiwa anakagua nyanya hizo kama zimeiva ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, ambayo tayari yamekwishavunwa na kupangiliwa katika magunia marefu, yakiwa yanapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa mazao yaliyostawi vizuri ya rangi ya kijani, wakiwa wanachuma na kuifadhi katika makapo makubwa waliyoyabeba ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zilizostawi vizuri kutoka katika miche mirefu ambayo imepandwa kwenye vifurushi vidogo vyenye mifuko ya plastiki, kukiwa na mipira myembamba ambayo inaleta maji kwenye mizizi ya mimea hiyo.

Mkulima akiwa katika shamba ambalo limepandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara, akiwa anafanya shughuli za uvunaji kwa kuvichimbua kutoka kwenye ardhi na kupanga kwa makundi, ambayo yanapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa, ambalo limepandwa miti mingi ya mipapai katika mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na kundi kubwa la mapapai ambayo yameshaiva tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa akiwa anachuma matunda yaliyostawi vizuri. Akiyakagua kama yapo tayari kwa zoezi la uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Zao la mahindi ambayo yamevunwa kwa kukwanyuliwa kutoka kwenye mimea na kuja kupangiliwa katika fito refu za miti, ili iweze kukauka na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wawili wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya kijani, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa ndizi kwa kukata mikungu kutoka kwenye migomba, na kupangilia vizuri ambayo ipo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wakike akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la viazi, wakiwa vimevunwa na kuchambuliwa kutoka kwenye ardhi na kukusanywa katika kundi ambalo hupelekwa masokoni kwa ajili kuuzwa.

Migomba mirefu ambayo inatoa mikungu mikubwa iliyo na ndizi, ambazo tayari zimeshakomaa kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa katika sehemu za soko, kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa miti mirefu ya mipapai, iliyojipanga katika mistari iliyonyooka. Kila mmoja ukiwa na kundi kubwa la mapapai, ambayo hukomaa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa zao la mahindi wakiwa wameyamenya na kuyakusanya sehemu moja ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuyauza.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara kukiwa na mabomba marefu ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone, pamoja na fito refu za miti zilizosimamishwa ambapo mimea hukua ikifwata fito hizo. Nyanya hizo zimepandwa ili zikiwa tayari zipelekwe masokoni na kuuzwa.

Vijana wawili wakike na wakiume wakiwa katika shamba lililopandwa zao la karoti wakizivuna kwa kuzichimbua chini na kuzipanga kwenye magunia ambayo yanapelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara. Akiwa amepita akichuma nyanya za rangi nyekundu ambazo zimeiva na kuzihifadhi katika kreti, ili kuzipeleka masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama kwenye shamba kubwa, lililopandwa mboga za majani aina ya kabichi, ambazo tayari zimeshastawi vizuri kwa ajili ya mavuno na kwenda kuuzwa katika masoko.

Shamba kubwa ambalo lina migomba mingi, ambayo inatoa mikungu iliyo na ndizi zilizokomaa, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili ziweze kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amebeba toroli lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ambalo huwa linasukumwa na mikono lenye tairi moja likiwa limejaa pilipili za rangi nyekundu, njano na kijani, ambazo zinapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke pamoja na mwanaume wakiwa katika shamba lenye miti mikubwa ya miembe, wakiwa wamechuma matunda hayo na kuyashika mkononi wakiangalia kama yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mipapai; akiwa anajaribu kuchuma tunda moja na kukagua kama lipo tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa masokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la pilipili hoho za rangi ya kijani, ambazo zimehifadhiwa katika vikapu vikubwa tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Vijana wa kiume wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi wakiwa. Wameyavuna na kuyakusanya chini, kisha kuyapangilia katika magunia marefu ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao ya vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa kwa chini, na kukatwa mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mkulima wa kike aliyevaa mabuti mguuni akiwa ameshikilia beleshi, ambapo kuna matunda ya rangi nyekundu pamoja na kijani, yanayotokana na zao la kahawa. Akiwa ameshikilia gunia ambalo linapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuza.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi kutoka katika miche mirefu ambayo imepandwa kwenye vifurushi vidogo vya rangi nyeupe vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevu nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume, akiwa katika shamba ambalo limepandwa zao la nyanya zilizostawi vizuri, kutoka katika miche ambayo imeshikiliwa na fito ndefu za miti. Kijana huyo akichuma nyanya hizo na kuzihifadhi kwenye ndoo ambazo anaenda kuziuza masokoni.

Kijana wa kiume ambaye amevaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa amebeba tikiti maji begani, huku mengine ikiwa chini ambapo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara, vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa chini na kukusanywa katika kundi kubwa ambapo hupangiliwa kwenye magunia, ili kusafirishwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wakiwa wameketi chini ya mti mkubwa unaotoa kivuli kizuri wakiwa wanafanya zoezi la kumenya mahindi na kuyahifadhi vizuri , ambayo hupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa katika shamba lililo na miti mingi ya mikahawa, akiwa anachuma matunda ya zao hilo na kukagua kama ipo tayari, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima ambao wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la ndizi, kwa kukata mikungu, kutoka kwenye migomba na kuipakiza katika gari kubwa ili kupelekwa katika masoko kwaajili ya kuuza.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu, ambapo vitunguu hivyo vimechimbiwa chini wikiwa vimetoa miche mirefu ya rangi ya kijani ambapo inaashiria imeiva tayari kwa uvunaji na kupelekwa katika masoko ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika eneo lenye kimvuli kizuri kinachotokana na mti mkubwa, ambapo wanapanga zao la nyanya katika maboksi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kundi kubwa la wanawake wakiwa wamekaa chini, wakifanya shughuli za umenyaji wa maganda ya karanga na kupepeta vizuri, kisha kuhifadhi katika magunia makubwa ambayo yanapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba ambalo lina miti mingi ya mikahawa wakiwa makini, wakichuma matunda ya zao hilo ili kukagua kama ipo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, ambavyo vimevunwa na kukusanywa sehemu moja, vikiwa tayari vimeshang'olewa mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, wakiviweka kwenye ndoo ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mirefu inayotoa mikungu mikubwa yenye ndizi zilizokomaa vizuri, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa, zikiwa zimevalishwa mifuko ya plastiki ili ndege wasiweze kuzila.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi, ambapo wanafanya shughuli za uvunaji wa mazao hayo na kuyamenya kisha kuyapangilia katika makapu makubwa ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi wakiwa wanafanya shughuli ya uchimbaji wa viazi hivyo, wakivikusanya katika makundi ili kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuviuza.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa ni za rangi nyekundu na kijani, zimening'inia kwenye miche mirefu. Akiwa anachuma zile zilizoiva na kuziweka katika kreti, ambapo anapeleka sokoni ili kuuza.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mananasi ambayo yamevunwa na kuhifadhiwa katika makreti tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa miti mifupi yamipapai katika mpangilio wa mistari iliyonyooka, kila mmoja ikiwa na kundi kubwa la mapapai ambayo yapo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mirefu ambayo inatoa mikungu ikiwa na ndizi, kisha huvunwa na kupelekwa masokoni ambapo ndizi hizo zinafanyiwa biashara ya kuuzwa.

Bustani ndogo ambayo imepandwa mazao mbalimbali, kama vile; nyanya pamoja na mboga za majani za aina tofautitofauti, ambazo zikiwa tayari huvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji kwa kuyakwanyua kutoka kwenye mimea, wakimenya na kupanga kwenye makapu makubwa ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika bustani ambayo imeandaliwa vizuri, ikiwa kumepandwa mboga za majani zinazostawi kupitia katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe, ambavyo vina udongo wenye rutuba na mbolea ambayo inasaidia mazao kukua.

Wakulima wawili wakiume wakiwa wamechuchumaa katika shamba ambalo limepandwa zao la nyanya. Wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kama vile, nyanya hizo zipo tayari kwa mavuno au bado.

Mkulima wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililolimwa zao la tikiti maji, akiwa ameshikilia kipande cha tunda hilo kilichokatwa ndani kikiwa kumeiva vizuri ikimaanisha matunda hayo hupelekwa kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu na suruali nyeusi akiwa katika bustani ndogo ambayo amepanda mboga za majani katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe, vikiwa na udongo ulio na rutuba pamoja na unyevu unaosaidia mboga hizo kukua.

Mkulima wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa katika shamba lililopandwa zao la matikiti maji, akiwa amebeba tuna hilo begani mengine yakiwa yapo chini yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakike na wakiume wakiwa wamepumzika baada ya kufanya zoezi la kupangilia nyanya za rangi nyeukundu katika makreti mengi, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inatumika kwa ajili ya kulima katika mashamba makubwa, ambapo ina vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine kubwa na ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo yanazunguka na kukata nyasi refu zinazopatikana kwenye mashamba makubwa.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo iitwayo trekta, ikiwa inaendeshwa na dereva ikivuta chuma chenye mapanga ambayo yanatifua ardhi ili kurahisisha wakati wa kupanda mbegu.

Mashine ndogo ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono miwili. Inayotumika kama mbadala wa jembe la mikononi, ikiwa na injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo na yakisasa yenye matairi madogo ikiwa inavutwa na chombo kikubwa, mashine hiyo Ina mapanga yenye ncha kali yanayokata nyasi ndefu zilizopo shambani na kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine ndogo na yakisasa ambayo ina matairi madogo, ikiwa inavyuma au mapanga yenye ncha kali, yanayokata nyasi ndefu zilizopo shambani na kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo inayoitwa trekta, ikiwa inavuta vyuma vyenye mapanga yanayozunguka na kutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili, ambayo ina injini inayozungusha vyuma vyenye ncha kali ambavyo hutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono ambayo ina injini inayozungusha vyuma venye ncha kali vinavyotumika kwa ajili ya kutifua ardhi au udongo, muda mwingine vinatumika kwa ajili ya kupalilia kwa kuwa vinakata mazao ambayo hayaitajiki kwenye mashamba.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta yenye mataili ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yanayozunguka, na kukata nyasi refu zilizopo katika mashamba.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia chuma na kupakwa rangi nyekundu, kwa chini ikiwa ina mapanga yenye ncha kali, ambayo yanazunguka na kukata nyasi refu zilizopo katika mashamba makubwa.

Mashine ya kisasa yenye matairi ya nyuma makubwa na mbele madogo iitwayo trekta, inayotumika kwa ajili ya ulimaji wa mahsamba makubwa ikiwa inavuta vyuma visito vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ambayo imefungwa chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo yanakata nyasi ndefu zilizopo katika mashamba makubwa.

Mashine kubwa na ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ikiwa inavuta chombo kidogo kwa nyuma ambacho kina mapanga yenye ncha kali yanayokata nyasi refu na kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na madogo ya mbele ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua ardhi, ili kurahishisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, inayotumika kwa ajili ya kulima mashamba makubwa ikiwa inavuta chuma chenye ncha kali ambacho kinatifua ardhi, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo kwenye tanki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo; kukiwa na taa zinazomulika juu, ambapo kuna mimea au maua ambayo ni ya rangi ya kijani ndani ya maji hayo.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika kisima kidogo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia ukuta, kukiwa na mabomba ambayo yanaleta maji masafi katika kisima hicho.

Ufugaji wa samaki ambao wapo ndani ya bwawa kubwa lenye maji masafi. Wakiwa wanavuliwa kwa kutumia nyavu ambazo zina matundu madogo yanayowazuia wasiweze kutoka kwa urahisi.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo wenye rangi tofautitofauti, wakiwa ndani ya maji masafi katika tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo, kwa juu kukiwa na taa refu ambayo inatoa mwanga kwa samaki hao.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo wenye rangi tofautitofauti, wakiwa ndani ya maji masafi wanaogelea wakijitafutia chakula, yaliyopo katika tanki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika eneo lenye visima vikubwa vilivyo na maji masafi, kukiwa kumetengwa kwa makundu ambayo yanakuwa na samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo walio na rangi tofautitofauti, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tanki ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo, juu kukiwa na taa inayotoa mwanga katika tanki hilo.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika kisima kikubwa kilichojazwa maji masafi; pembezoni kukiwa kumewekwa uzio wa kutumia wavu.

Ufugaji wa samaki, unaofanyika katika kisima kidogo ambacho kimechimbwa kutoka kwenye ardhi, kisha kikawekwa mfuko wa plastiki, ndipo maji yakawekwa juu yake ili yasifyonzwe na ardhi.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika sehemu ndogo kati ya bwawa kubwa lenye maji mengi, ambapo kuna watu wanatengeneza uzio kwa ajili ya kuwaweka samaki hao. Kukiwa na magari ambayo yanatumika kuleta vifaa mbalimbali vya kutengenezea.

Bidhaa za vyakula ambavyo vimetokana na mazao ya shambani, vikiwa vimehifadhiwa katika magunia marefu na kupangwa sehemu moja ikiwa bidhaa hizo zinauzwa kwa rejareja, kwa mtu atakaye hitaji.

Bidhaa za vyakula zitokanazo na mazao ya mashambai zikiwa zimehifadhiwa kwenye magunia marefu na yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka, kukiwa na kundi la watu wengi wanao nunua bidhaa hizo mfano ni mahindi, mchele, maharage aina mbalimbali na kadhalika.

Bidhaa za vyakula zitokanazo na mazao ya shambani, ambayo ni mahindi yaliyokomaa vizuri, yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kusagwa, kisha unga wake kutumika kwa ajili ya mapishi ya ugali.

Bidhaa za vyakula ambavyo vimetokana na mazao ya shambani, vikiwa vimehifadhiwa kwenye magunia marefu na kukusanywa sehemu moja mbele ya duka, bidhaa hizo ni kama vile mahindi, alizeti, maharage na kadhalika.

Mazingira ya mistuni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofunga, kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu ambao wanakatiza katika msitu huo.

Kijana wa kike akiwa anatoa elimu ya umuhimu wa miti kwa vijana ambao wamemzunguka, chini kukiwa na miche ya miti midogo iliyopandwa katika mifuko ya plastiki, yenye udongo wenye rutuba pamoja na unyevu, unaosaidia miti hiyo kukua.

Watu watatu wakiwa katika bustani ndogo ambapo kuna miche ya miti midogo ikiwa imepandwa katika mifuko ya plastiki yenye udongo wenye rutuba na unyevuunyevu, utokanao na umwagiliaji unaofanywa na kijana wa kiume aliyesimama.

Mazingira ambayo yana eneo kubwa lililo na uwazi kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, na vijana ambao wamevaa mabuti wakitumia beleshi kwa ajili ya kuchimba shimo kwenye ardhi ambapo wanapanda miche ya miti midogo.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi ya kijani akiwa katika eneo ambalo limepandwa miche midogo ya miti katika mifuko ya plastiki iliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevu, ambao husaidia miti hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana pamoja na mabonde yanayotiririsha maji kutoka juu yakipita kwenye miamba na kushuka chini katika sehemu ya dimbwi, ambapo kuna mmomonyoko wa udongo.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana, pia kuna barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika msitu huo.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi ya bluu, akiwa katika mazingira ya misitu, ambapo kumekatwa miti mikubwa na kubakizwa visiki, akiwa anachunguza visiki hivyo ili kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na miti.

Vijana wa kike na wakiume wakiwa katika bustani ndogo ambazo zina miche ya miti iliyopandwa katika mifuko, yenye udongo ulio na rutuba na unyevu unaosaidia miti hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya misituni kukiwa na mwamba mkubwa, ambao una kitobo katikati kilichotengeneza pango, kukiwa na mzungu anayechungulia akiwa anapunga mkono, pia kuna daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao, ambalo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Sehemu maalumu ambayo imetengwa wka ajili ya kuhifadhi miche midogo ya miti iliyopandwa katika mifuko midogo, ambayo ina udongo wa rutuba na unyevu unaosaidia miti hiyo kukua ambayo inaenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Vijana wakiwa katika bustani ndogo ambapo kuna miche ya miti midogo imepandwa katika mifuko ya plastiki, ambayo ina udongo wenye rutuba pamoja na unyevu unaosaidia miti hiyo kukua ambayo inaenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya mistuni kukiwa na vilima pamoja na mabonde. Pia kuna nyasi refu za rangi ya kijani ambazo huwa ni makazi ya nyoka aina mbalimbali; kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika eneo hilo.

Mboga za majani ambazo zimepandwa katika kalai dogo, chini kukiwa na ndoo yenye maji na mpira ambao unaleta maji kwenye kalai hilo; ambayo yana virutubisho muhimu vinavyo saidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinakua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zimestawi kutoka katika matundu madogo, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye chombo chenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mboga za majani zikiwa zinachipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho ambavyo vinasaidia mboga hizo kukua kwa haraka zaidi.

Mboga za majani, ambazo zinastawi kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mazao yaliyopandwa kwenye makarai madogo, ndani yake kukiwa na Maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia kusaidia mimea hiyo kukua kwa haraka zaidi.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mboga hizo hukuwa kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukuwa kwa haraka.

Mazao ambayo yanaoteshwa kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo vinasaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mazao au mboga za majani katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake kukiwa na mizizi inayodumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani ambazo zinakuwa kutoka katika matundu madogo ya mabomba ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mazao hayo kukuwa kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinakua, kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchomoza kwenye matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na mizizi pamoja na maji, ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Mboga za majani ambazo zinastawi kupitia matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zenye rangi ya kijani, zikiwa zinastawi kutoka kwenye matundu madogo ya mabonde marefu yenye rangi nyeupe. Ndani yake kuna Maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani ambazo zinastawi kupitia matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja virutubisho muhimu ,ambavyo husaidia mimea hiyo kukua kwa haraka , juu kikiwa na taa zilizofungwa ambazo zinatoa mwanga kwenye mimea hiyo.

Mboga za majani ambazo zinakuwa kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe yaliyosimamishwa, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinachipua kutoka katika matundu madogo ya bomba ambalo ndani yake linakuwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mazao ambayo yanachomoza kutoka katika matundu madogo yaliyopo katika bomba refu lililosimamishwa, ambapo ndani yake kuna kuwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mboga za majani, ambazo zinastawi kupitia katika matundu madogo ya mifuniko, ambapo mizizi hutumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani zikiwa zinastawi kupitia katika matundu madogo, ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mazao ambayo yamepandwa katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, mizizi ikiwa inadumbukizwa ndani ya mabomba hayo yenye maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Mazao ambayo yanachomoza kutoka katika makopo madogo, yanayochomekwa kwenye matundu ya mabomba marefu. Ndani yake kukiwa na maji ya dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao usiotumia udongo bali mimea hukua katika vyombo maalumu, ambavyo vinakua na maji yenye dawa na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo yanachipua kutoka kwenye matundu ya mfuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye chombo chenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hiyo kukua.

Miche midogo ya rangi ya kijani ikiwa inachipua kutoka kwenye makopo yaliyodumbukizwa kwenye matundu ya bomba refu la rangi nyeupe. Ndani yake kukiwa maji yenye dawa na virutubisho muhimu, vinavyosaidia kusaidia miche hiyo kukua.

Mboga za majani ambazo zimepandwa katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Mboga za majani zikiwa zimepandwa katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho maalumu, ambavyo vinasaidia mboga hizo kukua.

Kijana wa kiume akiwa katika eneo ambalo limepandwa mazao yanayochipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mazao mengi ya rangi ya kijani, katikati kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi: mazao hayo upelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Ulimaji wa mazao ambayo yamestawi katika sehemu maalumu iliyozungushiwa uzio ili kudhibiti wanyama au wadudu waharibifu. Mazao hayo kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa au kuandaliwa vizuri na kuwa bidhaa inayofaa kutumiwa na watu.

Mashine kubwa na ya kisasa, ambayo ina vyuma vyenye ncha kali vilivyofungwa mbele, ikiwa inafanya shughuli ya uvunaji kwa kukata vichwa vya ngano na kuvihifadhi vizuri, ambavyo vinapelekwa katika viwanda kwa ajili ya kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa ambazo zinafaa kutumika na watu kama vile unga wa ngano.

Nyanya za rangi nyekundu ambazo zimehifadhiwa katika makreti yaliopo juu ya mashamba mengine au mitambo ya chuma inayotumika kufanya zoezi la uchakataji wa nyanya hizo a kuzibadilisha kuwa kimiminika, zikihifadhiwa wenye makopo au kwenye paketi za plastiki zinazoenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Ufugaji wa kuku wengi wa kisasa, wenye manyoya ya rangi nyeupe wakiwa katika banda kubwa. Kuku hao hupelekwa viwandani na kuchinjwa, kisha nyama yao husafishwa vizuri, nyingine husagwa na kuhifadhiwa vizuri, ambayo inapelekwa katika maduka makubwa ya kisasa au masokoni ili kuuzwa.

Kuku wengi wakiwa katika chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanakula chakula kupitia katika vyombo maalumu. Kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa vizuri nyingine ikisagwa na kuhifadhiwa ambapo inapelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Nyanya za rangi nyekundu ikiwa katika mashine au mitambo ya kisasa, ambayo inafanya shughuli ya uchakataji wa nyanya hizo na kuhifadhi kwenye makopo au paketi za plastiki. Zinazoenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

N'gombe wa kisasa wakiwa katika zizi nililotengeneza kwa kutumia vyuma. Ng'ombe hawa hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchinjwa, kisha nyama zao husafishwa vizuri na kukatwakatwa, ambapo zinahifadhiwa na kupelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masoko.

Ng'ombe wa kisasa wa rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa vizuri na kukatakatwa, ambapo inahifadhiwa kwenye mifuko ya plastiki na kwenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa.

Kuku wengi wa kisasa wa rangi nyekundu wakiwa katika chumba chenye mwanga wa kutosha. Kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa vizuri nyingine husagwa na kuhifadhiwa, ili kupelekwa katika maduka makubwa ya kisasa kuuzwa au masokoni.

Sehemu maalumu ambayo imetengwa na kufunikwa kwa kutumia vitambaa vya rangi nyeupe, vinavyodhibiti mwanga wa jua, wanyama pamoja na wadudu waharibifu, kukiwa na mazao yaliyostawi vizuri ambayo hupelekwa viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambazo zinazofaa kutumika na watu.

Kuku wengi wa rangi nyeupe wakiwa katika banda kubwa ambao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa. Kisha nyama yao husafishwa na kuhifadhiwa vizuri ambapo inaenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Kijana akiwa anafanya zoezi la kutenganisha vitunguu vizuri na vitunguu vilivyoharibika, kila moja akiweka kivyake; ambavyo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji na kuwa bidhaa inayofaa kutumika tena.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mboga za majani zilizojipanga katika mistari iliyonyooka, ambazo upelekwa katika viwanda na kufanyiwa uchakataji wa kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya zikiwa ni za rangi nyekundu zimening’inia kutoka kwenye miche mirefu, nyanya hizo upelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji na kuhifadhiwa katika makopo au vifuko vidogo vya plastiki.

ulimaji wa kisasa unaofanyika katika sehemu maalum iliyozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe vinavyodhibiti mwanga wa jua, wadudu na Wanyama waharibifu, mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Kijana wakiume akiwa katika shamba ambalo limepandwa mazao yaliyo katika uzio wa vitambaa vyeupe vinavyodhibiti mwanga wa jua unaoingia sehemu hiyo. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kubadilisha kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumiwa na watu.

Vijana wawili wa kiume wakiwa katika eneo maalumu ambalo linatumika kwa ajili ya ulimaji wa mazao, ambayo hupelekwa katika kiwanda ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Wafanya kazi waliovaa mavazi ya rangi ya kijani, wakiwa katika kiwanda wakifanya shughuli ya ufungaji wa maua ya aina na rangi tofautitofauti. Ambayo hupelekwa kwenye maduka ya maua au maduka makubwa kwa ajili ya kuuzwa.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani wkenda kuchinjwa na nyama yao husafishwa vizuri na kukatwakatwa kisha huhifadhiwa na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Ulimaji wa mazao wa kisasa katika sehemu maalumu iliyozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe vinavyodhibiti mwanga wa jua, wanyama na wadudu waharibifu. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi kubwa ambalo limetengezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani ili kuchinjwa kisha nyama yao husafishwa vizuri na kukatwa katwa, nyingine husagwa na kuhifadhiwa ambapo zinaenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa mazao yaliyostawi vizuri ya rangi ya kijani, ambayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa, au kuandaliwa ili kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Sehemu maalumu ambayo imetengenezewa uzio wa vitambaa vyeupe, ambavyo hudhibiti mwanga wa jua unaoingia kwenye mazao pamoja na wanyama na wadudu. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambazo zinafaa kutumika na watu.

Ng'ombe wa kisasa wenyewe rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma, Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwaajili ya kuchinjwa na nyama yao kusafishwa vizuri na kupimwa ambapo inahifadhiwa na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani. Nyanya hizo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye makopo au vifungashio vya plastiki ambavyo huenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Kijana akiwa amesimama katika shamba kubwa, lililopandwa zao la mahindi, ambayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa ambayo inafaa kutumiwa na watu, kama vile; unga wa ugali ambao unahifadhiwa kwenye pakiti ndogondogo.

Mazao yaliyopandwa katika sehemu maalumu, iliyozungushiwa uzio wa vitambaa vya rangi nyeupe, ikiwa imeshikiliwa kwenye kamba zilizofungwa kwenye paa la sehemu hiyo. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumiwa na watu.

Ufugaji wa kuku wengi wakiwa ndani ya banda ambapo kuku hao hupelekwa katika viwanda kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa vizuri nyingine ikisagwa na kuhifadhiwa vizuri ili kwenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ambapo mabomba marefu hufungwa kwenye kifaa cha chuma kinachozunguka na kurusha maji pande zote za shamba kwa nguvu kubwa ambayo yanadondoka kama vile mvua.

Mfumo wa umwagiliaji, ambao unatumika kwenye mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta kukiwa na nafasi inayoachwa katikati baina ya matuta ambapo maji kumwagwa na kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi ambazo zinaachwa baina ya matuta, ndipo maji hufata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi inayoachwa baina ya matuta, ambapo mabomba ya maji humwaga maji na kufuata mkondo wa sehemu hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo bomba nene hulazwa pembezoni mwa shamba kisha mabomba madogo madogo huunganishwa kwenye bomba nene hilo na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone kwenye miche ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na mifereji midogo inaachwa baina ya matuta, ambapo maji humwagwa na kufata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi inayoachwa baina ya matuta, ambapo bomba refu humwaga maji yanayofuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matunda ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa na kushuka chini kama matone ya mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo kuna mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone nakufanya udongo kuwa na unyevu kwa mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa, kukiwa na mabomba yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo kuna kitambaa cha rangi nyeupe chenye muundo wa bomba refu likiwa limetobolewa nakurusha maji katika mazao yaliyopo mashambani.

Mandhari nzuri na yakuvutia, yenye mto mkubwa unaotiririsha maji masafi taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara nyembamba ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira yaliyo na vilima virefu pamoja na mabonde, ambayo yana miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, anga likiwa lina mawingu ya rangi nyeupe, ambavyo vivuli vyake vinaonekana juu ya vilima hivyo.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na vilima virefu pamoja na mabonde, kukiwa na miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani ambapo kuna barabara nyembamba zinazotumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira yaliyo na pande mbili za miamba mirefu katikati kukiwa na bonde kubwa, ambalo limetokana na mmomonyoko wa udongo kutokana na maji kupita sehemu hiyo kwa kasi kubwa sana.

Mazingira mazuri yaliyo na dimbwi ambalo lina maji masafi yaliyotulia. Pembezoni kukiwa na vilima virefu na mabonde, ambayo yana nyasi fupi za rangi ya njano.

Mazingira mazuri na yanayovutia yaliyo na mto ambao unatiririsha maji kwenda katika pande tatu, kukiwa na ukuta mrefu ambao hudhibiti maji hayo yasiweze kupita upande wa pili.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya kijani kibichi kinachotokana na miti mirefu, vichaka na nyasi fupi pia kukiwa na vilima pamoja na mabonde kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu zilizozuiliwa na mawingu meupe.

Mazingira yaliyo na miti mirefu na vichaka vilivyovungamana, kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika eneo hilo la pori.

Mazingira mazuri yaliyo na mto mkubwa ambao una maji masafi yaliyotwama, yakiwa yamezuiliwa na ukuta mrefu, ambao unathibiti maji hayo yashindwe kupita upande wa pili wa mto huo.

Mazingira mazuri yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi, kukiwa na nyasi refu za rangi ya kijani na vichaka vilivyoambatana na miti, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mazingira ya ukame kutokana na ukosefu wa maji au mvua kwa kuwa kuna nyasi fupi zilizokauka kukiwa na barabara refu ya vumbi ambayo inatumiwa na vyombo vya moto, ambayo ni magari na kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mandhari nzuri na kuvutia ya mbuga za wanyama kukiwa na nyasi fupi za rangi ya njano pamoja na mnyama simba akiwa amelala kwenye nyasi hizo kwa mbali kuna majengo ya magorofa ambayo hutumiwa kama makazi au ofisi za biashara.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama kukiwa na nyasi kavu za rangi ya njano na mnyama tembo wenye umbo na uzito mkubwa, kwa mbali kukiwa na miti mirefu pamoja na mlima ulio na theluji katika kilele.

Mazingira yaliyo na vilima pamoja na mabonde, ambayo Ina miti mirefu, nyasi fupi pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani. Anga likiwa limetanda wingu la rangi nyeupe.

Mazingira yenye barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu na vichaka.

Mandhari nzuri na kuvutia lenye miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani, pamoja na nyasi refu zikiwa na rangi ya kijani, pia kwa mbali kukiwa na mlima ambao una theluji katika kilele.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa, ambao unatiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kwenda ukanda wa chini pembezoni kukiwa na nyasi fupi pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na yakuvutia yenye hali ya hewa ya kitropiki, kukiwa na mto mrefu unaotiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kushuka ukanda wa chini, pembezoni kukiwa na miti pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, miti mirefu pamoja na kundi kubwa la vifaru ambao wamelala katika vivuli vya miti hiyo.

Mazingira mazuri yaliyo na mto unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na shamba ambalo limepandwa mazao ya rangi ya kijani sehemu nyingine kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka viwanja kijani pia.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na barabara refu ambayo hutumiwa na vyombo vya moto au magari, kukiwa na milima mirefu pamoja na mabonde, iliyozingirwa na miti pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miamba iliyopandiana. Mwamba mkubwa ukiwa chini na mdogo ukiwa juu ikitengeneza umbo zuri; pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa ambao una maji masafi; ukiwa na ndege wa rangi nyeupe ambao wanakula samaki pamoja na wadudu wadogo. Pembezoni kuna tembo wenye umbo na uzito mkubwa wakiwa wanakula nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na twiga mwenye shingo refu na miguu mirefu pamoja na pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi; wakiwa wanakula nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira yaliyo na eneo lililo na uwazi mkubwa, kukiwa na mfereji unaotiririsha maji taratibu kutoka sehemu za juu kushuka sehemu za chini, pembezoni kukiwa na nyasi refu za rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yaliyo na milima mikubwa pamoja na mabonde ambayo yana miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi zenye rangi ya kijani, anga likiwa na wingu jeupe lililotanda.

Mazingira mazuri yaliyo na milima mirefu ambayo ina nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa chini kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mnyama twiga, mwenye shingo na miguu mirefu, akiwa amezungukwa na miti na nyasi za kijani, kwa mbali kukiwa na majengo ya gorofa, ambayo hutumika kama makazi au sehemu za ofisi za biashara.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na vilima pamoja na mabonde kukiwa na miti virefu na vichaka vilivyojikusanya katika eneo moja, eneo lingine likiwa lina nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na yakuvutia yaliyo na vilima pamoja na mabonde kukiwa na watu ambao wamepanda mazao katika maeneo mbalimbali ya sehemu hiyo. Ambapo kuna vichaka na miti mirefu.

Mazingira mazuri, yaliyo na vilima virefu pamoja na mabonde, ambapo kuna miti pamoja na vichaka, na nyasi fupi za rangi ya kijani. Angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda.

Mazingira mazuri yaliyo na vilima vikubwa pamoja na mabonde, ambapo kuna nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na vichaka. Kwa mbali kukiwa na wingu zito la rangi nyeupe lililotanda juu ya mlima.

Mazingira ya vijijini, kukiwa na nyumba za makazi ya watu zilizopo sehemu mbalimbali, kukiwa na miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu.

Mandhari nzuri na inayovutia iliyo na mto mkubwa ambayo inatiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara ya vumbi; ambayo hutumiwa kwa watembea kwa miguu.

Mazingira yaliyo na miamba mikubwa ambayo imejitengeneza kama vile mlima mrefu, kwa chini kukiwa na vichaka pamoja na nyasi fupi ambazo zimekauka.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, kukiwa na nyuki ambao wanazalisha asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa wamejikusanya ndani ya zizi kubwa ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na fito za miti mirefu.

Ufugaji wa mifugo ambao ni ng'ombe wakiwa ndani ya zizi, ambalo limetengenezwa kwa kutumia fito ndefu pamoja na mbao. Ng'ombe hao hutoa maziwa, huliwa nyama, pia hupata hela wakati wa kuuzwa.

Wamama wawili wakiwa wanafanya shughuli za ufugaji wa mifugo ambao ni kondoo wenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa wanawafunga kamba shingoni ili asiweze kufikia mahindi yaliyopandwa katika eneo hilo.

Wafugaji waliovaa mavazi ya rangi nyeupe kichwani wakiwa na kofia maalumu zilizo na wavu, na miguuni wakiwa na mabuti ambayo huwakinga wasing'atwe na nyuki, ambao hufugwa na kutumika kuzalisha asali.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wa rangi tofauti tofauti wakiwa wanakula nyasi fupi ambazo zinapatikana pembezoni mwa barabara refu ya vumbi ambayo inatumiwa na magari.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wanakula nyasi katika sehemu maalumu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya malisho.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli ya kuwamwagia kundi kubwa la bata wa chakula ambao ni wenye rangi nyeupe na wengine wa rangi nyeusi, wakiwa katika uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Ufugaji wa kuku wa rangi nyeupe wakiwa katika mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, kukiwa na sehemu maalumu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Kijana wa kiume ambaye anafanya shughuli ya ufugaji wa bata wa rangi nyeupe, akitoa chakula kwenye mfuko na kuwapatia bata hao, waliopo katika sehemu au mabanda yaliyozungushiwa uzio wa wavu pamoja na mabati.

Mwanamke aliyevaa koti refu la rangi nyeupe na miwani machoni, akiwa anatoa chakula kwenye mfuko na kuwapatia kundi kubwa la kuku wengi wa kufugwa, wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia mabati.

Kijana wa kiume akiwa amebeba kuku wawili kati ya wengi ambao wamemzunguka, wenye manyoya ya rangi tofautitofauti, wakiwa wanadonoa chakula chini, wakiwepo mbele ya banda dogo lililotengenezwa kwa mbao.

Kijana wa kike akiwa anawapatia kundi kubwa la bata chakula katika makarai madogo, bata hawa wakiwa nje ya mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia milango ya wavu na vyuma, pia kuna kisima kidogo ambacho kinahifadhiwa maji ya kunywa.

Ufugaji wa kuku wakiwa na manyoya ya rangi nyeupe na wengine wakiwa na manyoya ya rangi nyekundu, wakiwa katika eneo lenye uwazi lililo na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwa wanadokoa punje ndogo za nafaka zikiwa katika ardhi.

Vijana wawili, wa kike na wa kiume, wakiwa wanawapatia kundi la kuku wengi chakula ambao wanafugwa. Wakiwa katika eneo lenye uwazi ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa limehifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina la mbegu hizo, licha ya mmea pindi utakapokua pamoja na ujazo au uzito, vyote vinaonekana juu ya kifungashio hicho.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ilizisiharibike na kupangwa katika rafu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika makopo madogo, ambayo yana udongo mlaini uliyo na rutuba pamoja na unyevu ambao, unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimehifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina la mbegu pamoja na mazao pindi yatakapokua yamechorwa katika kifungashio hicho.

Mbegu za mazao ambazo zimehifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, kikiwa na maandishi yanayoonesha jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mmea pindi utakapo kuwa.

Mbegu za mazao ya aina tofautitofauti, zikiwa zimepangiliwa vizuri katika magunia marefu na kukusanywa sehemu moja mbele ya duka kubwa, ambalo lina madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, mbegu hizo zikiwa zinauzwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu na kusababisha mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hiyo pamoja na jina la mmea.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo laini ulio na rutuba na unyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao, ambazo zimepandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo laini wenye rutuba pamoja na Unyevu unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba ambalo lina udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyopangwa katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika sehemu maalumu iliyo na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa katika vifurushi vidogo vidogo vya rangi nyeupe, vilivyopangwa katika mistari miwili, kukiwa na mizani ambayo inatumika kiasi cha mbegu unazohitaji mfano; ni maharage na mahindi.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri, katika vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia karatasi, nyingine zikiwa zimewekwa kwenye mabakuli na kupangwa juu ya meza, kila kimoja kikiwa na kibandiko kinachoonesha bei ya mbegu hizo.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, na kupangwa katika rafu za chuma, kukiwa na kibandiko ambacho kinaonyesha bei ya mbegu hizo.

Kijana wa kike akiwa amesimama ndani ya duka, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zilizohifadhiwa katika makopo, nyingine zikiwa katika vifungashio ambavyo vimetengenezwa kwa plastiki na kupangwa kwenye rafu za mbao za duka hilo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo, ndani yake kukiwa na udongo laini ulio na rutuba pamoja na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Kijana wa kike akiwa katika duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa mbegu za mazao ya aina mbalimbali, ambazo zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vilivyopangwa juu ya meza ndani ya duka hilo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba ambayo yana mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa jina ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makreti ambayo yana udongo wenye rutuba, pamoja na unyevu, unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba ambayo yana mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husababisha mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika shamba lenye udongo laini ulio na virutubisho pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo na kupangwa katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao ambazo zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina la mbegu hilo limeandikwa katika pakiti hiyo, pamoja na picha ya mmea pindi utakapo kua.

Mbegu za mazao ya mboga za majani aina ya spinachi, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiharibike, kukiwa na maandishi yenye jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hizo, na jina la mazao, pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi ikiwa imehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina la mbegu hizo limeandikwa kwa pakiti hiyo pamoja na picha ya kabichi imechorwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na maandishi yenye jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hizo pamoja na jina la mbegu, pia kuna picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husaidia mbegu hizo ziweze kuchipua katika miche midogo, ikiwa ni hatua ya kwanza ya ukuaji.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu, na kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo; mfano wa mbegu hizo ni maharage ya aina tofautitofauti, mahindi, ulezi, na kadhalika.

Kijana wa kiume akiwa amevaa sweta la bluu akiwa amesimama pamoja na mbwa mwenye manyoya ya rangi nyeusi, mbele ya banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mbao likiwa na paa la mabati.

Mbwa wakiwa ndani ya banda lililotengezwa kwa kutumia mbao, likiwa na mlango uliotengenezwa kwa chuma na wavu, kukiwa na vyomba maalumu ambavyo vinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mabanda madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na milango pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa wavu, mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Tangazo ambalo limetengenezwa kwa kutumia rangi tofauti tofauti likiwa na maandishi, yanaonesha huduma zikiwa zinatolewa na kliniki ya wanyama ambayo inajali wanyama wa kufugwa kama vile; paka na mbwa.

Banda dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, kukiwa na mbwa mwenye manyoya ya rangi nyeusi akiwa anachungulia kwenye mlango wa banda hilo. Juu kukiwa na paa lililotengenezwa kwa kutumia bati.

Madaktari wawili wa kike na wa kiume waliovaa mavazi ya rangi ya bluu, ambao wamebobea katika matibabu ya magonjwa yanayopatikana katika wanyama wakufugwa, wakiwa wanamuogesha mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe, ili kumpatia huduma za matibabu.

Mbwa wawili wenye manyoya ya rangi nyeusi na kahawia, wakiwa wamepanua midomo wakikaa nje ya mabanda, ambayo yametengenezwa kwa kutumia chuma, pamoja na wavu ambapo mbwa huishi kwenye mabanda hayo.

Mabanda ya mbwa yakiwa na mbwa, ndani ambayo yametengenezwa katika uzio wenye chuma pamoja na wavu, ndani kukiwa na sehemu maalumu ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula, pamoja na maji.

Kibanda kidogo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia chuma, kikiwa na mlango uliofungwa wa wavu. Ndani yake kukiwa na mbwa ambaye amelala akiwa amefungwa minyororo katika shingo yake.

Nembo ambayo imechorwa yenye muundo wa duara, ikitumia rangi tofautitofauti katikati kukiwa na vichwa vya: mbwa, paka, ndege, ikiwa inamaandishi yaliyoandikwa “petty care ” kwa lugha ya kiiengereza kwa kiswahili ikimaanisha wanajali wanyama.

Madaktari wawili wa kike na wa kiume waliovaa mavazi ya rangi nyeupe ambao wanajihusisha na magonjwa ya wanyama wakufugwa kama vile mbwa ambaye amesimama juu ya meza. Daktari wa kike akiwa anamchoma sindano ya sikio na daktari wa kiume akiwa anaandika kwa kutumia kalamu.

Mbwa akiwa yupo nje ya banda dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, akiwa anakula chakula na maji kupitia katika vyombo maalumu ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya kazi hiyo.

Daktari wa mifugo aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa amembeba mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe na kumuweka juu ya meza ambayo ipo tayari kwa ajili ya kumpatia huduma za matibabu.

Mnyama wa porini ambao ni nyoka mrefu mwenye ngozi yenye mabakabaka ya rangi nyeusi na kahawia, akiwa amejiviringisha katika kona ya jengo ambalo limebomolewa likabaki nusu.

Kijana wa kiume akiwa katika eneo la maporini ambapo kuna miti mirefu na myembamba, pia kuna barabara ya vumbi ambayo anatumia farasi akimuendesha, farasi mwingine akiwa anamfuata nyuma yake.

Wanyama wa porini ambao ni twiga wenye shingo na miguu mirefu, wakiwa na ngozi ambayo ina mabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe, wakitembea katika ardhi iliyo na vumbi, pembezoni kukiwa na nyasi fupi pamoja na miti mirefu.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mrefu na miguu mirefu, akiwa na ngozi ya mabaka mabaka meupe akisimama katika eneo lenye uzio wa chuma lenye miti mingi mirefu pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye uzito na umbo kubwa wakiwa wananyweshwa maziwa kwa kupitia chupa refu, na vijana ambao wamevaa makoti marefu ya rangi ya kijani.

Mnyama wa porini ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu, mwenye rangi ya mabakabaka, kahawia na nyeupe. Akiwa anatembea katika mazingira ya yenye miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa ametua katika tawi la mtu mkavu. Ndege huyo ana macho madogo na mdomo uliochongeka kwa mbele.

Mnyama wa porini, ambaye ni ndege mkubwa mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa ametua kwenye ardhi, akipambana na nyoka mdogo ambaye anahitaji kumfanya chakula.

Wanyama wawili wa porini ambao ni nyoka wanaotembea kwa kutambaa mmoja akiwa na ngozi ya rangi nyeusi na wa pili akiwa na ngozi ya rangi ya kijivu, wakiwa wamejikunja katika kona ya chumba ambacho kina nyasi za rangi ya njano.

Mnyama wa porini ambaye ni Swala mwenye mapembe marefu yaliyojokunja, akiwa na manyoya ya rangi ya kahawia anakula nyasi fupi za rangi ya kijani zilizopo katika mbuga.

Wanyama wa porini ambao ni ndege wakubwa wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi; wenye miguu, shingo na midomo mirefu. Wakiwa pembezoni mwa mto unaotiririsha maji taratibu, wakijitafutia chakula ambacho ni samaki pamoja na wadudu wadogo.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege mkubwa mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa ana macho madogo, mdomo uliochongoka, miguu mirefu ambapo anatembea katika eneo lenye uwazi lililo na nyasi fupi za rangi ya kijani.